Hivi ni vikapu vidogo vingi vimetengenezwa kwa mikono na rangi tofauti tofauti zenye kuvutia mno vinakaa vimepangwa pamoja labda vikuuzwa sokoni au kwenye duka la bidhaa za sanaa, vikapu hivi vimesukwa kwa ustadi mkubwa sana vina michoro tofauti tofauti na nyuzi zenye rangi nyingi.

Hii ni Lori kubwa la kubebea magari, ikisafirisha magari mapya kadhaa, yaliyopakwa kwenye ghorofa mbili, magari hayo yanaonekana haina, Lori hili liko Barabarani kuashiria kusafirishaji wa magari kutoka kiwandani au bandarini kuelekea vituo vya mauzo.

Hapa kuna magari kadhaa yaliyo paki katika eneo la wazi lenye nyasi kavu. Kuna gari ndogo nyeusi, gari la kijani kibuluu na gari la aina ya SUV haya magari yako kando ya miti. Hii inaeza kuonyesha maegesho ya magari kwenye shughuli, soko au maneno mengine ya nje.

Huu ni mlima mkubwa wa nguo zenye rangi mbali mbali zimekusanywa ndani ya chombo kikubwa cha wavu, inaashiria eneo la kuuzwa nguo za mtumbwa. Nguo hizi ni aina tofauti tofauti ambazo zinazouzwa ama kuhifadhiwa. Ziko katika soko.

Duka ndogo linaonyesha huduma za kifedha hasa Mpesa, namba za wakala zinaonekana kwenye mlango. Mteja amesimama karibu na mlango akisubiri huduma zile, duka linaonekana kuwa mtaani na kuna maelezo mengine ya huduma na majina ya maduka majirani yanayoonekana kwa mbali, mlango pia inaonyesha ishara ya agent kwa benki.

Hapa kuna kibanda au duka ndogo la mpesa, milango yake imefunguliwa na rangi ya kijani na maandishi ya mpesa, pembeni yake kuna friji ya kuuzia vinywaji au vitu baridi, na ndani ya duka, kuna vifaa inayo ashiria huduma ya mpesa, inaonekana kama duka ya kawaida ya mpesa kama inavyoonekana mtaani.

Huu ni mkusanyiko wa sarafu za kenya zikiwemo shilingi kumi na shilingi ishirini zinaonekana zimetawanyika. Sarafu hizi zina rangi mbili tofauti zikiasisi mwanga na zinawakilisha pesa taslimu za kenya, zinatumika kila siku.

Hapa watu kadhaa wanaonekana wamekusanyika karibu na rundo kubwa la nguo. Wanachagua na kupanga. Inaonekana kama soko la nguo za mitumba au kituo cha kugawa misaada ambapo nguo nyingi zimeenea ardhini. Kila mmoja anaonekana kuwa makini na kazi yake, anachunguza rundo hilo la mavazi.

Hii inaonekana kuwa duka ndogo au kibanda cha biashara. Ni kisehemu cha mabati cha kijani na mlango wa kioo. Kuna kibao chenye maandishi new generation na paa la mabati, ikionyesha shughuli ya kibiashara inayofanyika hapa. Pia kuna m-pesa, kuonyesha mfumo wa kueka pesa kwenye simu na kutoa.

Hili ni soko lenye pilika pilika, bidhaa mbalimbali za shambani kama vile ; ndizi, viazi vitamu, vitunguu na mboga zengine zimewekwa chini kwa ajili ya kuuzwa. Watu wamekaa wakisimamia bidhaa zao, pia wanahudumia wateja.

Hii ni soko ya mboga au duka la matunda na mboga, kuna mkusanyiko mkubwa wa bidhaa mbalimbali zikiwemo zimepangwa kwa wingi. Naona nyanya nyekundu zikingaa, vitunguu vya zambarao, hoho za kijani na njano na hata rundo la mboga na majani .

Gari aina ya pick up limeegeshwa kwenye eneo la nyasi lililozungukwa na miti. Hali ya mazingira inaonyesha kuwa ni sehemu ya mashambani au porini. Kuna mtu aliyevaa mavazi ya usalama anayesimama karibu na gari hili upande wa nyuma. Gari linaonekana kuwa la matumizi ya kazi au ya safari za nje ya nchi.

Hii ni duka la wakala wa M-PESA. Inaonyesha mabango kubwa ya kijani yenye chapa ya M-PESA. Kuna chupa kubwa za maji zilizopangwa upande moja wa mlango wa chuma, ikionyesha biashara ndogo inayotoa huduma za kifedha na labda bidhaa zingine. Pia kuna pikipiki ya kubebea mizigo kando.

Kuna gari moja la kifahari ya rangi ya blue iliyokolea. Limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Nyuma yake kuna miti mirefu na magari mengine pia yameegeshwa kwa umbali. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi mno.

Hapa ni mtaani. Kuna vibanda vingi vidogo vya maduka yamayoelekea barabarani. Watu wamekaa kwenye viti mbalimbali. Wengine wanatembea. Inaonekana kama biashara ndogondogo zinaendelea hapa. Kuna saluni na pia mabango mbalimbali ambayo yameandikwa.

Hili ni duka au soko lililojaa bidhaa nyingi za sanaa ya ufundi wa mikono. Kuna sanamu za mbao, vinyago na mapambo mbali mbali. Yote yamepangwa kwenye rafu za kuning'inizwa. Inaonekana ni mahali pa kuuzia vitu za utamaduni na zawadi.

Hapa kuna tangazo ya bima la magari ya kibinafsi. Wanatoa bima ya mwezi moja kwa shillingi 1,000 na bima ya mwaka mzima kwa shilingi elfu 5,000. Gari maridadi inaonekana kando, likiashiria huduma wanazotoa. Kuna namba ya simu na kodi kwa ajili ya mawasiliano.

Bango refu la kijani lenye maandishi makubwa mpesa limesimama mbele ya duka, baiskeli imelazwa chini mbele ya bango hilo. Upande wa kulia kuna kabati jekundu lenye vinywaji, eneo linaonekana kama duka dogo la huduma za fedha za simu au la jumla.

Hili ni soko la wazi. Kuna banda ndogo lililofunikwa rubaa ya blue chini yake kuna matunda mengi yamepangwa yakiwemo machungwa viazi mviringo na labda matunda mengine. Yamepangwa kwenye meza na pia kwa greti za plastiki inaonekana ni kama duka ndogo la kuuzia matunda na mboga.

huu ni ukuta ulioja sketi za kuteleza zimepangwa kwa utaratibu zimetundikwa kwenye rafu au kamba zinaonyesha haina mbali mbali kuna jazi za rangi nyeupe, nyeusi bulu na waridi zinatosheleza mahitaji za kila mtu watoto kwa wakubwa.

Tunashuhudia kiasi kikubwa cha noti za shilingi ya Kenya hasa noti za zamani ya elfu moja. Zote zimeshikwa na mikono miwili, noti hizi zimefungwa vizuri katika mafungu mawili. Hii inaashiria ya kwamba ni idadi kubwa ya pesa.

Hapa ni soko liko wazi. Limejaa bidhaa mbali mbali. Juu kuna ndizi zilizoninginia. Chini yake kuna magunia ya karoti na nyanya. Pia kuna rundo la mahindi mabichi yaliyopangwa vizuri. Inaonekana kama sehemu ya kuuza mboga na nafaka. Kuna watu wanaozunguka huku na kule

Kuna basi ndogo au Vani la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye udongo au changarawe, liko chini ya anga ya bluu lenye mawingu na Kuna miti mbele yake linaonekana liko tayari Sanaa kwa matumizi.

Huu ni ukurasa wa tovuti ya pesa pal ,unatoa huduma za kukubali malipo ya mpesa na kadi, unaelezea jinsi biashara zinavyo kurahisisha malipo yao kidijitali, na kuwafikia wateja wengi zaidi kupitia suhulisho lao sana la malipo.

Kuna duka la kijumla lililo chini ya jengo la ghorofa. Duka hili lina vituo vingi vya biashara vikiwemo majengo ya rangi ya bluu na kijani kibichi. Kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa nje ya duka hilo. Ikiwemo ni mifuko ya nafaka, mazao na bidhaa za kila siku. Pia kuna lami inayoonekana mvele ya duka hili.

Hapa kuna vipeperushi vingi vya noti ya shilingi ya kenya ikiwemo za elfu moja na pia mia tano. Zimepangwa kwa mpangilio vizuri vikionyesha picha za Jomo Kenyatta. Noti hizi zinaonekana kuwa mpya na safi.

Hapa kuna vibanda vya huduma ya mawasiliano, M-PESA na Airtel Money. Kuna bango la Top-up na Airtel juu, watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya vibanda hivi. Mmoja akiwa amevaa nguo za pinki na mwingine fulana nyepesi ya suruali ya buluu. Wanaonekana wakisubiri huduma hizi.

Hapa kuna duka ndogo ama kibanda kilichopakwa rangi ya kijani kibichi. Lango lake lina bango lenye maandishi makubwa M-Pesa na Bamba Hapa kuashiria kuwa linatoa huduma za kifedha, labda za simu. Pia kuna beseni ya kijani chini karibu na mlango. Inaonekana ni biashara ndogo inayohudumia jamii.

Kuna screen ya simu au kompyuta inayoonyesha programu za pesa ya simu, salio ya pesa ni elfu sitini na nane na Mia nane, chini kuna mapendekezo ya kununua bundle ya internet na kujifunza kuprogramu, hii ni acounti ya fedha kidigitali

Hili ni rundo kubwa ya matairi mapya ya magari. Yamewekwa vizuri yakiwa na mikata na mipangilio yake inaonekana wazi. Rangi yake ni nyeusi iliyo g'aa. Inaonyesha ubora na utayari wa kutumika. Inaweza kuwa ni katika gala la matairi , duka la kuuza matairi au kwa kiwanja Cha kutengenezea.

Hili ni gari ndogo aina Hatbunk lenye rangi nyeusi, ina madirisha yaliyo tiwa giza na spoiler nyuma, imeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Huku sehemu nyingine ya nyuma inaonekana kua na gari nyingine, gari hilo ni la nyeupe.

Hii ni tangazo la bima la Mayfair Insurance. Inatangaza bima ya Contractors All Risk . Kwa makandarasi linafafanua huduma zinazotolewa kuanzia ramani hadi utekelezaji. Inaonyesha mwanaume aliyevaa kofia ya ujenzi na anatabasamu. Tangazo hili linahita hatari mbalimbali wanafidia na kwa mafuriko, upepo mkali, moto na uharibifu kutokana na kazi mbovu.

Hili ni tangazo la bima za nyumbani. Tangazo linaonyesha jumba la kisasa na linaorodhesha vitu vinavyofidhiwa na bima hiyo kama vile moto ,wizi, vifaa vya elektroniki na majanga ya asili. Pia kuna nambari ya simu ya mawasiliano.

Hapa kuna gari la kifahari ni jeusi kimesimama ndani ya jumba chenye taa nyingi sana. Inaonekana kama chumba ya maonyesho ya magari pia linaweza kua garagi kubwa, gari hilo linaonekana ni jipya na linangaa liko tayari sana kutumika.

Shirika ndogo la biashara la M-Pesa limefunguliwa. Liko na bango refu la kijani lenye jina Daktari Ajuok. Mtu mmoja ameketi nje karibu na mlango. Pia kuna mtu mwingine anaonekana ndani. Hii inaashiria shughuli za kawaida za kituo cha huduma za simu.

Hapa kuna rafu nyingi zilizojaza mayai zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Inaonekana ni store duka ya jumla ya mayai au sehemu ya soko ambapo mayai yanahifadhiwa sana. Yanauzwa kwa wingi inaonekana hivyo.

hili ni duka la urembo au zana ya mikono, kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga wa haina mbali mbali vikufu na vikuku vyote venye rangi nyingi ya maundo tofauti tofauti zimetundikwa na kupangwa kwa uangalifu ili inaonyesha ufundi wa hali ya juu na utamaduni rangi ya ngafu na maumbo tofauti tofauti yanavutia macho.

Hapa tunaona leseni ya ushuru inatoka katika mamlaka ya mapato ya Kenya. Inaonyesha maelezo ya mlipa kodi, anwani, tarehe ya kuanza na ya kuisha, ikidhibitisha usajili wa biashara kwa madhumuni ya ushuru.

Hii ni duka la ndani lenye rafu zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali hasa za maziwa na vinywaji . Bidhaa mingi zina 'label' la 'royal' zikijumuisha maziwa na juisi zikiuzwa kwa wateja wote.

Hili ni duka la maziwa. Kuna kundi la wanaume wanne ambao wamesimama nje ya mlango wakiongea. Ndani yake kuna mashine ya kuuzia maziwa pia kuna mitungi mingi ya maziwa imepangwa nje ya duka hili. Hii inaonyesha kuwa ni maziwa safi yanauziwa pale.

Eneo hili linaonesha sehemu ya maegesho yenye magari mengi yaliopangwa kwenye mstari mrefu, nyuma ya magari, kuna majengo marefu ya kisasa na miundo mbinu ya mijini, ikionyesha kua ni katikati ya jiji au eneo lenye shughuli nyingi ya kibiashara.

Hii ni nakala ya serikali ya stakabadhi ya malipo kutoka nchini Kenya, inaonyesha malipo ya shilingi elfu moja yaliyofanywa mnamo tarehe kumi na saba, novemba mwa wa elfu mbili ishirini na mbili kupitia mfumo wa e-citizen. Stakabadhi hii inatokea makao makuu ya upelelezi kwa jina DCI yaliyoko maeneo ya Kiambu

Kuna makundi mengi ya ndizi zilizopangwa kwa utaratibu. Ndizi hizi ni za aina mbalimbali. Baadhi ni za kijani kibichi, zingine ni za njano zilizo kwisha iva, na nyingine ni za rangi ya kati. Ndizi hizi zimepangwa kwenye makundi ya mikono ili kuonyesha zinauzwa.

Upande Wa kuuza mazao inaonesha aina tatu za mboga .Upande Wa kushoto Kuna rundo ya viazi yenye rangi ya kahawia . Katikati Kuna rundo kubwa vituguu vya rangi ya sambarau, na upande Wa kulia Kuna nyanya nyingi zilizo iva. mazao yote yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri. Hii inaashiria kuwa Ili ni eneo la soko.

Hili ni eneo la nje labda bustani ama uwanjani ulio na nyasi. Kuna mkusanyiko Wa watu na magari yaliyo paki. Magari kadhaa yakiwemo gari ya mizigo kama (pick up) na magari mengine ya abiria yamepaki pembeni mwa njia . Watu wachache wanaonekana wameketi chini kwenye nyasi . Kuna mwanaume mmoja anatembea katikati ya eneo hilo. Kuna miti mikubwa yenye vivuli virufu pia.

Hapa kuna maboga ya aina tofauti. Chini kuna maboga mengine meupe. Ni nyumba refu kama chupa. Juu yao, yameekwa maboga mengine yenye rangi mbali mbali. Baadhi yana rangi ya kijani kibichi machungwa au njano. Inaonekana kama iko sokoni au shambani ambapo mavuno nayo yanawekwa tayari kwa kuuzwa.

Gari la kifahari ya blue linaonekana likisafirishwa likiwa limewekwa juu la lori maalum ya kubeba magari. Barabara inaonekana kuna unyevunyevu labda kutokana na mvua. Hii inaashiria usafirishaji wa magari au labda limeharibika au lina hitaji kupelekwa karakana.

Hii ni duka ya nyama au bucha ambapo nyama mbalimbali zinaonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa Kuna kipochi kinachoonyeshea nyama kilicho na vipande vya nyama kilicho ndani, nyuma nyama zingine zimetundikwa kwenye klabu zikionyesha aina mbalimbali ya nyama zinazopatikana.

Hapa shuguli iliopo niya risiti ya udhibitisho ya usajili ya kielektroniki kutoka mamlaka ya mapato ya Kenya. Risiti inaonyesha maelezo ya mlipa kodi, anwani na jina la ushirika. Inadhibitisha ombi la usajili ya kodi.

Mwanaume aliyevaa suti maridadi anasimama karibu na gari jeusi na anashika. Wako ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kimewakata na kwenye madirisha makubwa. Anaonekana kama anachunguza gari hilo kwa karibu. Labda anafikiria kuinunua ama anajaribu kuonyesha sifa zake kwa wateja.

Hili ni kipanda au duka linalotoa huduma za mpesa, kama inavyoonekana Kuna kipango kikubwa cha bluu, pia Kuna huduma za photocopy kama inavyoonekana, ni wakala wa safaricom Kuna mtu amesimama ndani pengine ndiye anayeitoa huduma hizo.

Hili ni bango la tangazo ya bima ya nyumba, linaonyesha picha ya nyumba na wakala wa jumba anayeitwa Ryan Smith, tangazo hili linahimiza kulinda nyumba yako na linatoaa huduma mbalimbali kama ukarabati na ujenzi mpya, pia kuna namba ya simu ya kuwasiliana.

Hili ni eneo linalotumika kama kituo cha kuuza maziwa, likitambulika kama Mount Kenya Milk Depot . Watu wamesimama karibu na milango yake. Wanaonekana kama wateja ama wanunuzi. Hili ni eneo la kibiashara.

Hii duka la kuuza maziwa na bidhaa za maziwa kama inavyoonekana kutoka kwenye bango kubwa pale. Mtu anaonekana akihudumiwa kwenye counter ya duka kwenye rafu ndani ya duka kuna bidhaa mbali mbali yakiomo maziwa yaliofungashwa, hii inaonyesha Mahalia ambayo wakaazi wanaweza kununua maziwa na bidhaa zinginezo za kila siku.

Hili ni duka ndogo au kipanda cha chenye lango la chuma mbele kando Kuna bidhaa zilizopakwa kwa rafu, pango wa bluu upande wa kulia linaonekana limeandikwa mpesa kuashiria kunaweza kutolewa pesa kwa njia ya simu kama vile mpesa au ni duka la jumla.

Watu wawili wanaonekana wamesimama mbele ya dirisha la duka la huduma. Wanasubiri wakifanya miamala. Eneo hili linaashiria kituo cha huduma za kifedha kwa simu, kama vile M-Pesa. Hii inaonekana kutokana na mabango na matangazo yanayoonekana nyuma yao.

Hii ni tangazo ya bima ya Jubilee Health Insurance . Inatolewa kwa huduma za kulazwa hospitalini. Inasema kwamba unaweza kupata bima hii kuanzia shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka. Faida zake ni bima ya uzazi na malipo ya mwisho ya gharama ya mazishi. Mwanamke mwenye tabasamu anaonekana pia kwenye tangazo.

Hapa kuna mtu aliyevaa shati jeupe na ana nywele zilizofungwa. Anatumia mashine ya kutoa maziwa. Mashine hiyo ni kubwa na inaonekana inatoa maziwa moja kwa moja. Juu ya mashine kuna maelekezo ja jinsi ya kutumia mashine na matangazo mengine yanayohusiana na maziwa. Inaonekana kama wateja wanajihudumia kwenye kupitia mashine hii

Mtu mmoja anashika mikusanyiko wa noti za fedha za shilingi elfu moja za Kenya. Mikono yake inashika kwa makini bunda za pesa hizi zilizo na picha ya mzee mwenye kofia nyeupe. Mtu huyu amevaa shati la mistari la buluu na nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya gari au mahali pa kibanafsi.

Duka la reja reja linaonyesha huduma za mpesa na bidhaa mbali mbali kama vile vinywaji baridi. Kuna ngazi tatu zinazoelekea kwenye mlango wa kuingia na pita la takataka limewekwa pembeni. Ndani ya duka Kuna mteja anaonekana akinunua bidhaa kutoka Kwa muuzaji na mazingira yenyewe ni biashara ya Kila siku.

Hapa ni ndani ya maegesho ya magari. Yamejengwa kwa nguzo nyeupe na taa zilizo ng’aa kutoka dari. Magari kadhaa ya kifahari yameegeshwa hapa. Kuna gari jeupe mbele kushoto, blue katikati na jeusi upande wa kulia. Nyuma yao kuna magari mengine makubwa.

Hii ni duka ndogo yenye huduma za kifedha hasa huduma za Mpesa, mlango umepambwa kwa maandishi makubwa ya wima yenye jina Mpesa ikionyesha wazi kuna mahali ambapo hizo huduma maarafu za kutuma na kupokea pesa kwenye njia ya simu zinafanyika.

Hapa kuna mkusanyiko wa matunda mbalimbali yakiwemo parachichi, matunda ya rangi ya machungwa na matunda mengineo kama kiwano au tango la pembe. Inaonekana ni sehemu ya soko au duka la matunda ambapo kuna bidhaa safi sana za shambani zinauzwa.

Hapa ni mbele ya duka la rejareja lilowekwa bidhaa tofauti zikiwemo, soda, unga, na zinginezo huku zote zikiwa zimefunganishwa ama kuwekwa ndani pia kuna bango la empesa, likiashiria kuwa kuna huduma la kifedha, la kupokea na kutuma fedha kwenye simu.

Hii ni soko ambapo biashara ya nguo za mitumba inafanyika. Nguo zimerundikana chini na kutundikwa juu, zikijaza kila kona ya eneo. Njia za kutembea zimekuwa finyu kutokana na wingi wa nguo, huku watu wakisonga mbele kwa shida wakitafuta cha kununua. Mwanga hafifu unaonekana kuingia kutoka juu na kuongeza hali ya pilkapilka iliyopo.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi, ambapo kuna rundo la matunda au mboga za rangi tofauti kama nyekundu, kijani na njano. Zikiwa zimewekwa kwenye vikapuu vikubwa, juu ya kibanda, kuna miavuli ya rangi tofauti, watu wanaonekana wakihudumiwa na kufanya biashara.

Kuna lori kubwa linalosafirisha magari. Limepakia magari kadhaa ya aina tofauti ikiwemo magari madogo na gari aina ya veni, yote yakiwa yameekwa juu na chini ya trela. lori hili limebeba magari mengi kwa safari.

Hapa kuna magari kadhaa ya kisasa yakiwemo ya rangi ya blue kijani na nyekundu machungwa. Yameegeshwa chini ya kivuli cha paa lenye matundu. Inaonekana kama eneo la maegesho ya magari au duka la magari labda nje chini ya jua kali.

Uwanja wa kuuzia magari uliojaa magari mbalimbali ya rangi tofauti ikiwa pamoja na nyekundu, nyeupe na nyeusi. Magari haya yamepangwa vizuri kwa ajili ya uuzaji na yanaonyesha aina mbalimbali za modeli ya makampuni. Juu ya uwanja kuna magari mengine pia yanayouzwa.

Hili ni lori maalum la kubebea magari, ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Likiwa na uwezo wa kuyabeba katika ngazi mbili tofauti. Hii ni njia inayotumika kusafirisha magari mapya ama yaliyotumika kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa wingi na kwa ufanisi.

Hapa kuna rafu ambazo zimejaa ndara maridadi zilizopangwa kwa uangalifu. Inawezekana hili ni soko kama lile la Wamaasai ambapo bidhaa za mikono huuzwa. Mtu mmoja anaonekana akichagua na kupanga ndara hizo. Anaonyesha utajiri wa bidhaa zinazopatikana pale.

Hili ni tangazo la bima gari nyeupe linaonekana limezama kwa maji ya mafuriko barabarani pia kuna maji yamefunika nusu gari hili ujumbe wa tangazo unasema usiruhusu majanga ya sili kuzamisha biashara lako pia inataka watu kujikinga na bima sahihi

Mkutano wa kibiashara unaendelea karibu na gari la kisasa. Watu wawili wamevaa suti za kibiashara mmoja amevaa sti la blue na mwingine amevaa suti ya kijivu. Wanashikana mkono kwa utaratibu wa kitamaduni za salamu za kibiashara moja akiwa ameashiria na kushika funguo.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa viatu. Zimepangwa chini kwenye mkeka au tarubai. Inaonyesha biashara katika masoko ya wazi au kando ya barabara hasa yale yanayouza bidhaa ya mitumba. Viatu hivi huuzwa kwa bei nafuu na hupatikana kwenye mitindo ya saa hizi na mbali mbali hivo kumpa mnunuzu nguo, chaguo zaidi.

Hii ni dashibodi ya gari, ikiwa na speedometer inayoonyesha sufuri,H ikimaanisha gari limesimama. Pembeni kuna kipimo cha mafuta kinaonyesha tanki la mafuta limejaa karibu kabisa na taa zingine za onyo ya rangi nyekundu zinaonekana upandeii ni dashboard ya gari, ikiwa na spidomita inayoonyesha suf wa kulia.

Hali inaonyesha soko lenye shughuli nyingi. Kuna rundo kubwa la mboga hasaa kabeji zikiwa zimeekwa chini. Barabara ni chafu na kuna majani mengi ya mboga yaliyotapakaa. Watu wachache wanaonekana wakitembea kati ya vibanda vilivyotengenezwa kwa tarubai.

Hili ni duka la viatu vya asili au masoko ambapo rundo kubwa la viatu aina ya (sandals) au akala vimepangwa. Viatu hivi vimetengenezwa kwa ngozi na vimepambwa na shanga ya rangi mbali mbali. Vimening'inia kwenye ukuta au zimepangwa kwenye meza, inaonekana ni biashara ndogo inayouza bidhaa za mikono.

Hapa kuna mtu aliyevaa shati jeupe akimwaga maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ndani ya glesi. Mbele yake kuna mashine mbili zinazoonekana kama mashine za kutoa maziwa. Zimepambwa kwa maandishi, pia kuna chupa na vikombe vingi vya plastiki vya rangi, inaonekana vimepangwa kwenye mashine hiyo.

Huu ni ubao wa kidijitali wa benki ya Orienta Commercial Bank, inaonyesha viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Inaonyesha bei ya kununua na kuuza noti za hundi, sarafu tofauti kama dola na Marekani, poundi ya Uingereza na Euro pia inaonyesha tarehe ya saa na sasa.

Kuna shughuli inaendelea mbele ya duka. Baiskeli mbili zimesimama mbele, zikionyesha kuwa ni usafiri unaotumika hapo. Watu kadhaa wanaoneka nje ya duka. Mmoja ameketi na mwingine amesimama mlangoni. Wanaonyesha kuwa ni eneo lenye watu wa shughuli nyingi.

Hapa kuna mashine ya kutoa maziwa. Imewekwa mbele ya duka au jengo. Kwenye mashine kuna kuta za jengo, kuna picha za ngombe na chupa za maziwa. Inaonyesha huduma inayotolewa. Pia kuna mabango mawili marefu yaliyosimama pande zote mbili za mashine, yakitangaza huduma hiohio ya maziwa.